Daktari mwanamke amevaa koti jeupe, barakoa na glavu na anashika vifaa vya meno. Mgonjwa aliyekuwa mwanamme amevaa shati lenye miraba na amevalia viatu vieusi na viekundu.

Mkulima au mtaalamu wa kilimo, amevalia suti nyeupe ya kujikinga, akipulizia dawa kwenye mimea. Mtu huyu amevaa glavu ya samawati na ameshikilia kifaa Cha kupuliza chenye mpira mrefu. Nyuma yake tangi ya rangi ya manjano ambalo huenda ni la dawa.

Mkono wa mtu mzima unashika mkono wa mtoto .huku akitumia kalamu lenye wino usipofutika kuweka alama ya zambarau kwenye kidole cha mtoto .kidole cha mtoto kimefanywa zambarau kwa wino huo.

Muuguzi amevalia mavazi ya njano na samawati akimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali muuguzi ameinama na amevalia barakoa ya samawati nyuma yake kuna mwanamke huenda mama ya mtoto.

Meza nyekundu ya plastiki iliyojaa bidhaa mbalimbali za kitalii au za dukani zikiwemo chupa ya virobo vilivyo na vitu fulani, vitu hivi hivyo vinaonekana kama madawa mafuta na maji.

Wataalam watano wa afya wakiwa wamevalia suti nyeupe za kinga na barakoa wamesimama karibu na gari la kubeba mizigo. Wataalam wawili wanashika mifuko mweupe wakiutazama huku wengine wakiwa wamejipanga nyuma.

Inaonyesha choo kidogo kilichojengwa kwa mbao katika eneo la mashambani, choo hicho kina mlango ya bulu na paa ya bati, karibu na choo hicho kuna tanki ya maji jeusi iliyoekwa juu ya jukwaa ya saruji.

Inaonyesha eneo lililojaa mafuriko ambapo magari kadhaa yamekwama katika maji yenye matope. Baadhi ya magari ikiwemo gari ndogo na la kijani kibichi yamezama kwenye kiasi kikubwa.

Inaonyesha mwanamke mchanga amevaa fulana ya pinki na sketi nyeusi akichota maji . Amepiga magoti mbele ya bomba la maji akijaza ndoo ya njano ndani ya beseni ya blu . Maji yanatoka kwenye bomba la chuma kumwagika kwenye ndoo hilo.

Kuna mkulima. Amevalia suti ya kijivu na glovu za kijani kibichi akipuliza dawa kwenye mimea. Mkulima huyu amevaa kofia kubwa la kukingia uso na amebeba tangi ya dawa nyuma. Anatumia mpira mrefu kupuliza dawa.

Umati wa wstu wamesimama kwenye foleni wakisubiri msaada. Baadhi yao wamebeba mfuko au vifaa vyao katika upande wa kushoto mapicha kuna gari jeupe na watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na vifaa vilivyopakuliwa.

Kuna kundi la watu, wote wakiwa wamevalia fulana za kijani na jaketi za samawati, wakiwa wameshika kompyuta ndogo ndogo au simu za kisasa. Baadhi yao, wanazishikilia juu wakionyesha kwa furaha.

Mtaalamu waafya amevalia vazi maalum wa njano ,bsrakoa usoni na glavu, akichukua sampuli kutoka kwenye pua la Ng'ombe lenye pembe ndefu. Mtaalam mwingine amevalia vazi la samawati ameshikilia kamba .

Muuguzi mwanamke akiwa ameva koti jeupe la maabara, kofia na barakoa anamtibu mgonjwa. Anatumia zana ndogo ya meno akimwangalia mgonjwa. Mgonjwa amefungwa kwa kitambaa cha bluu.

Kuna mwanaume amekaa kwenye kiti akiangalia kwa makini huku akipokea chanjo kutoka kwa daktari. Mwanaume huyu amevaa shati ya njano na ameshusha barakoa yake hadi kooni. Daktari amevaa nguo ya njano na barakoa.

Wanawake watatu wazee wameketi chini. Wote wamevaa mavazi ya pambo yenye muundo wa madoa doa. Wameshika mimea midogo mikononi mwao. Wanawake wawili wamekaa upande wa kushoto na wa tatu amekaa upande wa kulia.

Watu wawili wamevalia suti maalum ya rangi nyeupe, glavu samawati na barakoa wakiwa wanafanya usafi wa kina katika ofisi. Mmoja wao anavuta kaunti na kitambaa cha njano.

Mkulima mwanaume ananyunyizia mimea dawa ya kuua wadudu, amevaa vazi la rangi ya blue na amefunika mwili mzima na vinyago cha uso na kinga mkononi za rangi ya nyekundu, pia amebeba vifaa kikubwa cha kunyunyizia dawa mgongoni.

Daktari mzee amevaa nguo za kahawia akiinama chini ya kitanda cha mtoto. Mwanamke amevaa sweta jeupe, amesimama karibu naye na anautzama mtoto. Mtoto huyu amelalala kimyekimye kwenye kitanda chenye nyenzi nyeupe na shuka za samawati.

Daktari wa meno amevalia kofia ya samawati, miwani na barakoa, akimfanyia matibabu mwanaume, mwanaume huyu amelala kwenye kiti, amevaa miwani nyekundu ya kujikinga na mdomo wake umefunguliwa.

Gari la tuktuk lenye rangi ya njano na nyeusi ipo katikati ya maji ya mafuriko imefika hadi kwenye magurudumu, mbele yake kuna mtu ameketi kwenye gari akishika mavuli akijaribu kujikinga na mvua.

Kuna mkanga wa kienyeji amekaa kwenye mkeka, amevalia nguo za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu na nyeusi . Ana vitu vingi shingoni na mkononi, mkono ameshikilia kifaa chenye manyoya mweusi.

Mwanamke amesimama karibu na dirisha ndogo la huduma akiagiza maji kwenye chombo cha rangi ya manjano, huku chombo kingine kikiwa kimesimama karibu na bomba, nje mwanaume mwingine amesimama karibu na kortini ya maji.

Daktari mwanamke akiwa amevalia koti jeupe la mahabara kofia na barakoa anamtibu mgonjwa, anatumia zana gono za meno akimwangalia mgonjwa, mgonjwa amefungwa kwa kitambaa cha bluu.

Mwanaume ameketi kwenye kiti mbele ya mtaalam wa afya, mwanaume huyu amevalia shati la kijivu na suruali ya bulu, anamtazama mtaalamu wa afya kwa makini, mtaalamu wa afya anasimama mbele yake amevalia koti jeupe.

Mkunga amevalia nguo ya samawati anachunguza tumbo la mwanamke aliyemjamzito, mwanamke huyu mjamzito amelala chini, akiwa amevalia nguo ya rangi tofauti na wanawake wengine watatu wamekaa kwenye kiti viti nyuma yao.

Wanawake wawili wanasimama kando ya mtungi wa maji wa rangi ya samawati, mmoja wao anavaa fulana ya samawati na sketi nyeusi anasaidia kufungua bomba, mwanamke mwingine amevaa shati nyeupe ameshikilia chombo kikubwa cha maji ya rangi ya manjano.

Daktari wa meno, na mgonjwa wake, wakiwa kliniki. Daktari, mwanamke amevaa koti jeupe la daktari, kofia la blue na miwani na amesimama, nyuma ya mgonjwa wake. Mgonjwa, aliye mwanamke, amevaa shati jeupe na sweta ya rangi ya kahawia.

Kuna mikono, miguu na sehemu za miguu za mtu zikiwa na vipele vidogo vidogo vipele hivyo vinaonekana kwenye ngozi na mikono ya miguu huku miguu yake miwili ikiwa karibu na vipele hivyo.

Kuna meza duara ya mbao iliyotengenezwa kutokana na feni ya umeme. Juu yake kuna chupa mbali mbali za kioo na sahani na rangi tofauti. Chupa zingine zinaonekana kuwa na kiowevu cha rangi ya kahawia.

Mapokezi ya kliniki ya meno yenye kuta za rangi ya machungwa na kahawia. Sakafu inang'aa kwa vigae vya rangi nyeusi na cream . Kulia juu kuna televisheni inayoonyesha kipindi cha burudani, huku mlango wa kioo ukiwa na maandishi na muundo wa duara. Mandhari ni safi, ya kisasa na inakaribisha.

Madaktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa. Daktari mmoja anatumia kifaa cha mwanga wa buluu. Huku mwingine akitumia kifaa cha matibabu mdomoni mwa mgonjwa. Wote wawili wamevaa barakoa za matibabu, glovu na miwani ya kinga.

Mwanamke mjamzito amelala mgongoni kwenye mkeka wa mvito, mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kutoka mabegani juu, anafanya uchunguzi wa tumbo la mwanamke huyu kwa mikono yake, mwanamke huyu amevaa nguo ya pinki sketi yenye muundo wa kupendeza.

Makopo mengi ya glasi madogo yaliyojaa unga wa kahawia na imetawanyika kwenye meza au uso ya kahawia. Kila kopo lina kifuniko cha chuma cha fedha. Makopo haya yamejaa unga na inaonekana yamekusanywa pamoja.

Mkulima ananyunyizia dawa kwenye shamba kubwa la. Mfunga; amevaa shati jeupe, kaptula nyeusi na kofia ya kijani huku akibeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni. Anatumia mrija mrefu kunyunyizia kemikali kwenye mimea.

Mwanamke anasimama katika eneo lenye udongo. Akibeba mtoto mgongoni pamoja na mtungi wa maji wa njano. Mtungi wa maji umefungwa kwa kamba na unaengemea mgongo wake, amevaa nguo za kitamaduni zenye rangi nyingi.

Daktari wawili wa meno wanashughulikia mgonjwa, wote wakiwa wamevalia barakoa za matibabu, miwani na glovu. Mmoja wao anatumia zana za matibabu kuangalia mdomo wa mgonjwa huku mwengine akishika kifaa ambacho labda kinafaa kumsaidia mwenzake.

Daktari wa macho anachunguza macho ya mgonjwa kwa kutumia mashine maalum. Ukuta wa chumba una rangi wa bluu na kuna vifaa vingine vya matibabu kwenye meza iliyo karibu na wao. Daktari anacheka kuashiria kwamba mchakato huu ni wa kirafiki na mzuri.

Katika chumba cha matibabu ya meno, daktari aliyevaa koti jeupe, barakoa na glovu za bluu anamtibu mgonjwa. Anatumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Karibu na daktari, msaidizi Aliyevaa koti la bluu na barakoa, anatumia kifaa cha kunyonya maji au hewa mdomoni mwa mgonjwa.

Daktari wawili wa meni wanashughulikia mgonjwa, wote wawili wakiwa wamevalia barakoa za matibabu, miwani na glovu. Mmoja wao anatumia zana za matibabu kuangalia mdomo wamgonjwa huku mwengine akishika kifaa ambacho labda kinaweza kumsaidia mwenzake.

Daktari wa meno, akiwa na mgonjwa katika mazingira ya kliniki. Daktari anacheka huku ameketi karibu na mgonjwa wake, akishika kalamu na kalatasi. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno cha blue na nyeupe. Akionekana akimwangalia daktari.

Mwanaume aliyevalia shati ya bluu na suruali yenye mistari. Amesimama mbele ya majengo yaliyobomoka. Kila mahali kuna mabaki ya majengo haya mawe na vumbi. Nyuma yake kuna majengo yenye mengine kadhaa. Na anga ina mawingu kidogo, lakini bado kuna mwangaza wa kutosha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na anatoa matone ya dawa au chanjo kwa mtoto mdogo. Mwanamke huyu amevaa kofia ya bluu, shati la bluu na shati ya Jeans . Mama wa mtoto anashika mtoto wake, akimsaidia kunywa dawa na anaonekana amevaa fulana nyekundu na kitambaa cheupe.

Mwanamke mzee ameinama na anafua nguo kwenye beseni ya saruji, huku akitabasamu. Amevaa kitambaa cha pinki kichwani, fulani nyeupe na koti refu la kijani. Maji inaonekana yakimwagika kutoka kwenye nguo anazofua. Nyuma yake kuna rangi ya kuna ardhi ya rangi ya udongo.

Watoto wawili wameketi kwenye ardhi kavu wakichota maji machafu kutoka kwenye mtaro. Msichana aliyevaa fulana ya bluu na jensi anaangalia moja kwa moja kwenye makamera. Mvulana aliyevaa fulana nyekundu na kaptura anaangaza chombo cha maji kutoka kwenye bomba.

Kuna daktari wa macho akimchunguza mtoto mchanga, huku mama yake akiwa amesimama karibu. Daktari amevaa sare ya bluu, anatumia kifaa maalum kuangalia macho ya mtoto. Mama amevaa nguo yenye maua, anashikilia simu yake na anatazama mchakato huo.

Majengo ya makaazi yaliyojengwa kwa bati na mbao yamezingirwa na maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia. Nguo zimetandikwa nje kwenye kamba na mbao ilizikauke miaba ya mabati na mbai yaliolea yaonekana kwenye maji , picha inatoa taswira ya mandhura yenye changamoto katika mazingira baada ya mafuriko.

Huu ni mtazamo wa gari la ndani la kubebea wagonjwa. Unaonyesha vifaa mbalimbali vya matibabu. Upande wa kushoto kuna kiti chenye mikanda ya usalama. Upande wa kulia kuna kitanda cha mgonjwa chenye magurudumu na mikanda.

Muuguzi anachunguza mtoto mchanga kwenye kitanda cha wazi, muuguzi anacheka akionyesha upendo na kujali, mtoto amefungwa kwa kitambaa jeupe na amelala kwa utulivu, chumba kina kuta la blue na nyeupe na kuna vifaa vya matibabu kwa umbali.

Katika tukio la uzinduzi au maonyesho, mwanaume aliyevaa suti ya bluu anatumia kijiko kuchota maji na kumwaga kwenye mfumo wa choo inachoonekana kwenye bomba la rangi ya machungwa. Mwanaume mwengine aliye karibu yake anashika ndoo ya plastiki na anaangalia mchakato kwa makini.

Vifaa vya kitamaduni vimepangwa juu ya kitambaa jekundu na jeusi. Kuna pembe za wanyama, chupa zilizojaa unga na violevu. Vikombe vidogo, tambiko na mifugu ya kioo kidogo jekundu. Mtu aliyevaa suti ameketi upande wa kulia akishika kifaa chenye maganda meupe.

Mhudumu wa afya amevaa fulani ya njano na kofia nyeupe. Anashikilia sindano na pamba. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa fulana nyekundu na amebeba mtoto. Wote wawili wanaonekana wakiwa ndani ya hema.

Katika chumba chenye ukuta wa rangi ya udongo, mtaalamu wa afya ameketi na kumuangalia mtoto, anamshika mtoto aliyelala kwenye mto na kumuangalia kwa makini mtoto amevaa nguo lenye maundo meusi na meupe, mtazamo wa kitaaluma wa afya unaonyesha kujali na umakini.

Panzi hao, wameruka juu ya miti michache yaliyojaa majani. Baadhi ya panzi wako karibu na kamera na mabawa yao yanaonekana kwa uwazi, huku wengine wakiwa mbali zaidi. Panzi wametawanyika angani, jambo ambalo linaonyesha idadi kubwa la wadudu hawa.